Duka la kisasa la nguo na viatu vya wanaume vikiwa na mpangilio maridadi na wa kuvutia. Upande wa kushoto rafu za mbao zimejaa nguo zenye miundo ya kipekee ikiwemo tisheti zenye picha za fuvu. na vitau vimepangwa juu. Upande wa kulia viatu vya aina mbalimbali vimeonyeshwa kwenye rafu zilizooshwa vizuri. Sakafu imetandikwa vigae vya rangi nyeusi na nyeupe zenye michoro vikiongeza uzuri wa kifahari.

Duka la nguo lililopangwa vizuri lenye rafu nyingi zilizojazwa vitambaa na nguo za rangi mbalimbali. Nguo zimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu na zingine zimetundikwa. Muundo wa duka ni wa kisasa na taa zinazong'aa kutoka dari zinatoa mwanga wa kutosha. Dari ina muundo wa kuvutia wa rangi nyekundu na nyeupe, ukiongeza uzuri wa duka.

Duka la nguo ambapo mashati mengi ya mikono mirefu na ya mikono mifupi yamepangwa juu ya meza. Mashati haya yana mifumo ya miraba na yanapatikana katika rangi tofauti kama samawati, kijani na nyekundu. Nyuma ya meza, kuna rafu za nguo zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, huku bango kubwa lenye ofa likionekana, likionyesha mazingira yenye mvuto wa ununuzi, huenda wakati wa mauzo maalum.

Ndani ya duka la nguo, Nguo za watu wazima na watoto zimepangwa kwa rangi tofauti. Mandhari ya ndani ina mtindo wa kisasa, ikiongeza uzuri kwenye nafasi. inaashiria mandhari ya duka la nguo.

Sehemu ya duka la Polo ktukona na nembo lililo juu. Kuna rafu mbili kubwa zilizojaa nguo za wanaume zikiwemo mashati, fulana, suruali na sweta. Nguo zimepangwa kwa umaridadi kwa rangi tofauti na baadhi zimening'inia huku zingine zikiwa zimekunjwa. Rafu zimetengenezwa kwa mbao nyepesi zikionyesha mazingira safi na yaliyopangwa vizuri.

Mlango wa duka kubwa la nguo likionyesha muundo wa kisasa na taa angavu. Nje ya duka mwanamke anaonekana akitembea karibu na mlango. Ndani ya duka, nguo nyingi zimening'inizwa kwenye rafu zikiwa zimepangwa vizuri na zikionekana kupitia madirisha makubwa ya kioo. Inaonekana kuwa duka la kisasa la nguo linalopatikana katika eneo la maduka makubwa.

Duka la nguo lililo jaa bidhaa mbalimbali. Kuna rafu ndefu iliyojaa jaketi na suti zilizopangwa kwa ustadi. Chini yake, kuna nguo nyingine zikiwemo suruali na kaptura zilizoning'ia. Juu ya rafu nyeupe kuna kofia za aina tofauti zilizopangwa.

Ndani ya duka kubwa la nguo lililopangwa vizuri na taa angavu. Kuna sanamu zilzovalia nguo mbalimbali zikiwemo jaketi, shati na suruali. Rafu zimejaa nguo zilizokunjwa na kuning'inizwa zikiwemo fulana, shati na suruali za jinsi. Kwa mbali mtu anaonekana akimhudumia mteja au akipanga bidhaa.

Duka la nguo za wanaume la kifahari likiwa na nguo zilizopangwa vizuri kwenye rafu na kwenye sanamu. Kuna nguo za suti, mashati na viatu vilivyopangwa kwa umaridadi zikionyesha mtindo wa kisasa. Sakafu imetengenezwa kwa mbao yenye rangi ya kahawia nyepesi na katikati kuna zulia kubwa lenye umbo la kijiometri wa rangi ya dhahabu na nyeusi. Taa za kung' aa zimetundikwa kutoka juu.

Duka kubwa la nguo lililopangwa vizuri na sanamu zilizovalia nguo malimbali. Bidhaa za kuuzwa zimepangwa kwenye rafu zikiwemo jezi, shati na sweta. Kuna ishara inayoashiria kwa upande wa kulia ikielekeza mahali pa kulipia. Sakafu ya duka ni safi na ina vigae vya rangi nyepesi.

Duka la nguo la kisasa ndani ya jumba la maduka likiwa na madirisha makubwa ya vioo yanayoonyesha bidhaa zao. Katika dirisha la mbele, kuna sanamu mbili za wanadamu, zikionyesha mitindo ya nguo za michezo, na za kawaida zikiwa makofia, fulana, jaketi na suruali. Mabango yenye matangazo ya nguo za denim , na picha za mitindo pia yanaonekana nyuma ya sanamu hizo.

Duka la vifaa nya urembo liliwa na rafu zilozojaa bidhaa mbali mbali. Kuna mikoba, viatu, miwani ya jua na shanga zilizopangwa vizuri. Juu ya rafu, mabango ya picha za wanawake na anuai ya tofuti zinaonekana. Taa zimewekwa kimpakati ili kuangazia bidhaa zikionyesha mpangilio ya kisasa na wa kuvutia.

Ndani ya duka la nguo ambapo nguo nyingi zimepangwa kwenye stendi za chuma nyeusi. Kuna aina mbalimbali za nguo kuanzia nguo za watu wazima hadi nguo za watoto zikining'inia kwenye pao. Upande wa kulia kuna begi kubwa la wanawake la rangi ya cream na mifuko mingine midogo iliyopangwa kwenye meza. Ukuta wa nyuma una muundo wa dhahabu na nyeupe unaovutia ukiongeza uzuri kwenye duka.

Duka la vifaa vya ziada kama vile miwani ya jua na vito. Kuta zimepambwa kwa mabango makubwa yenye picha za wanawake warembo wakiwa wamevaa vifaa hivyo. Katika sehemu ya chini kuna rafu nyingi zilizojaa miwani ya jua ya aina mbalimbali, na rafu nyingine zinaonekana zikiwa na mikufu, pete, na bangili. Dari ina taa za kisasa na muundo wa duka unaonekana kuwa wa kuvutia na wa kisasa. Rangi nyekundu na nyeupe zinatawala katika muundo wa ndani ya duka.

Mkusanyiko wa mikoba na vifaa vya mitindo vilivyopangwa vizuri kwenye nyuso nyeupe. Kuna mkoba mmoja mweusi mkubwa wenye kamba ndefu uliowekwa upande wa kushoto wa kachi . Upande wa kulia kuna mikoba mitatu midogo wenye rangi ya fedha, miwili kati yao yakiwa yametapakaa mng'aa . Katikati ya picha kuna kipambo cha kichwani chenye manyoya ya rangi ya kijivu kilichowekwa kwenye stendi ya dhahabu.

Soko lenye shughuli nyingi na Sanaa na ufundi wa kiafrika. Bidhaa nyingi za rangi mbali mbali zimepangwa kwa wingi zikiwemo vitambaa, shanga na sanamu za wanyama hasa twiga. Mtu mmoja anaonekana akiangalia bidhaa labda mnunuzi huku mwingine akionekana nyuma ameketi. Vitu vingi vimechongwa kwa mbao, kama vile vijiko na Sanamu za wanyama vikionyesha utajiri wa utamaduni na ufundi wa mikono.

Duka la nguo na Vito likionyesha bidhaa mbali mbali kwa mpangilio mzuri. Katikati kuna meza mbili zilizojaa mikufu, herini, mikoba na shali zenye rangi tofauti. Sanamu ya kichwa imevalishwa shali ya kijivu na mkufu wa dhahabu ikionyesha mitindo ya mavazi. Rafu na vibandiko vya nguo na vitu vinaonekana nyuma, vikijaza nafasi ya duka. Taa za dari zinang'aaza bidhaa zikifanya zionekane zenye mvuto.

Ndani ya duka la nguo za wanaume, vikiwa na sanamu tatu za binadamu yaliyovaa suti na mashati. Sanamu hao wamesimama mbele ya rafu zenye nguo zilizopangwa vizuri ikiwemo mashati na koti. Taa za dari zinaning'inia eneo lote la duka zikifanya nguo zionekane wazi. Juu kulia kuna bango lenye maandishi likiashiria jina la kuchapa au sehemu ya duka. Duka linaonekana kuwa la kisasa na limepangwa vizuri.

Ndani ya duka la nguo likiwa na nguo nyingi zilizoning'inizwa kwenye reli. Kuna nguo za rangi mbalimbali na mitindo tofauti ikiwemo gauni, fulana na sketi. Ukuta wa nyuma una muundo wa dhahabau na mistari ya kigeometry ukitoa mandhari ya kuvutia. Nguo zimepangwa vizuri kwenye reli mbili nyeusi zikionyesha mkusanyiko mpana wa mavazi.

Duka la nguo lenye shughuli nyingi ambako wateja wanachagua nguo kutoka kwenye rafu na vingine vilivyopangwa vizuri. Kuna aina mbalimbali za nguo, ikiwemo sare za shule zilizotangazwa kuuzwa, zikionyesha kuwa duka lina bidhaa kwa makundi tofauti ya wateja. Mlinzi au mfanyakazi wa duka amesimama katikati, akihakikisha usalama na utaratibu ndani ya duka. Kuta za duka zimepakwa rangi ya zambarau na kuna mistari meupe.

Soko la wazi au eneo la kuuza nguo za mitumba. Nguo nyingi zinening'inizwa kwenye rundo ndefu zikionyesha aina mbalimbali za mashati, fulana na magauni. Chini ya nguo hizo zilizoning'inizwa, kuna rundo kubwa la nguo zikizokusanywa, zikionyesha jinsi biashara hii inavyofanyika. Mandhari ya nyuma inaonyesha jengo la ghorofa ikionyesha kuwa soko hili lipo karibu na majengo ya makazi au biashara.

Chumba chenye ngu nyingi zilizopangwa vizuri. Nguo mbalimbali zikwemo tisheti, sweta na makoti zimetandikwa kwenye mbao na kuwekwa kwenye rafu. Chumba kinaonekana kuwa duka la nguo au kabati kubwa la nguo na kina rangi nyeupe na kuta zenye mchoro, nguo zinaoneka za kisasa na za mtindo mbalimbali.

Ndani ya duka la nguo nikiwa na rafu na meza zilizopangwa kwa uangalifu zikiwa na mavazi mbalimbali, kuna nguo zilizokunjwa vizuri hasa jinsi na masharti zikiwa zimepangwa kwenye rafu na meza ya mbao katikati , bango kubwa linaonekana juu likitangaza punguzo la bei kwa wateja ,nguo zimepangwa kulingana na mitindo tofauti kuwezesha wateja kupata kwa urahisi wanachokitafuta.

Duka la kisasa la nguo na viatu vya wanaume. Duka lina mpangilio maridadai na taa za kuvutia. Kwa mbele upande wa kushoto kuna meza kwa kaunta yenye nguo zilizokunjwa ikiwemo tisheti .Katika sehemu ya kati ya duka kuna meza kadhaa zenye nguo zilizokunjwa na viatu vilivyopangwa vizuri. Viatu vimepangwa kwa safu vikionyesha mitindo na rangi mbalimbali.

Mkusanyiko wa suti za kiume na kike zilizotundikwa zikionyesha uteuzi mpana wa mavazi rasmi. Suti hizo zimepangwa kwa rangi tofauti zikiwemo nyeusi, kijivu na kahawia zikipatikana kwa ajili ya wateja. Nguo hizo zimetundikwa kwenye kamba zenye minyoyororo zikionyesha njia ya kipekee ya kuonyesha bidhaa dukani. Hali ya kupangika kwa mavazi inaonyesha kuwa duka hili li na utaratibu mzuri wa kuonyesha bidhaa zaki.

Safu ya vidunde vilivyovalia nguo mbalimbali za kike. Kila kidunde kimevalia ngauni au vazi la kitambaa lenye rangi tofaoti kama vile manjano ,kijani na pinki zikionyesha mitindo mbalimbali ya mavazi. Nguo hizo zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikiashiria duka la nguo au chumba cha maonyesho.

Duka au sehemu ya kuonyesha bidhaa mbalimbali za wanawake, kuna mifuko ya mikono ya rangi tofauti ikiwemo kahawia iliyo juu na nyekundu iliyo chini. Pia kuna leso za shingo zenye rangi nyingi na mapambo mbalimbali yakiwemo shanga na herini. Bidhaa hizi zimewekwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu nyeupe zikionyesha mitindo na ubunifu tofauti. Kwa jumla picha inaonyesha eneo lenye bidhaa za kuvutia na maridadi kwa ajili ya ununuzi.

Ndani ya duka la nguo likiwa na rafu na vihingi vilivyojaa aina mbalimbali za nguo. Nguo zikiwemo mashati, suruali na skafu zimetandikwa na kukunjwa zikiashiria uteuzi mpana wa bidhaa. Kuna mifuko michache iliyowekwa juu ya rafu ikionyesha kuwa duka hilo pia linaweza kuuza vifaa vingine.

Ndani na nje ya duka la nguo. Nguo nyingi za kike zimewekwa kwenye vidude nje na ndani ya duka. Kuna aina mbali mbali za nguo zikiwemo magauni, suruali na jumpsuit zenye rangi na mitindo tofauti. Duka linaonekana kuwa limepangwa vizuri na linavutia wateja.

Duka la kisasa la nguo na viatu. Ndani ya duka kuna rafu na meza zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile mashati, suruali, viatu na vifaa vingine. Nguo zimepangwa vizuri kwenye chati na viatu vimewekwa kwenye rafu na meza. Taa za dari zinatoa mwanga mwingi na sakafu imetengenezwa kwa mbao. Muundo wa duka unaonekana kuwa wa kifahari na unavutia wateja na bidhaa za gharama.

Duka la nguo na zawadi lenye mpangilio mzuri na mazingira ya kuvutia. Upande wa kushoto bidhaa za urembo na vitu vidogo vidogo vimepangwa kwa umaridadi, kwenye meza ya mbao. Kwenye ukuta wa nyuma, kuna nguo zenye rangi mbalimbali na chapa za kiafrika zimetundikwa kwenye reki. Juu ya nguo hizo vikapu vilivyosokotwa kwa mikono na viatu vimepangwa kwenye rafu za mbao vikiongeza mvuto wa duka.

Gari jeupe la kisasa limeegeshwa kando ya barabara. Gari lina nembo ya Volkwswagen mbele na pia limebandikwa stika kwenye kioo cha mbele. Kwenye kioo cha mbele pia kuna maandishi yaliyoandikwa mkono. Nyuma ya gari, kuna miti mirefu na nguzo za barabarani na anga linaonekana kuwa la kawaida likionyesha mazingira ya jiji.

Gari ndogo la kubeba mizigo lenye rangi ya kijani iliyokolea likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari lina rimu za fedha na pia zimeandikwa nne mara nne kwenye sehemu yake ya nyuma ikionyesha uwezo wake wa kutembea katika maeneo magumu. Nyuma ya gari kuna miti mirefu ya mierezi na misitu na anga linaonekana kuwa wazi na jua likipendekeza mazingira ya nje au shambani.

Teksi ya magurudumu matatu yenye rangi nyekundu iliyofifia na iliyo na kutu kidogo. Sehemu ya juu ya gari imefunikwa na paa nyeusi ya kitambaa na imeegeshwa chini ya mti na matawi yake yakifunika sehemu ya gari. Iko kwenye eneo lenye nyasi na mandhari ya asili ikionyesha kuwa labda kimeegeshwa shambani au kando ya barabara yenye miti.

Maonyesho ya magari ya kifahari yakiwa yameegeshwa ndani ya duka kubwa lenye vioo. Kuna magari kadhaa yenye rangi mbalimbali ikiwemo gari la kijivu, jingine la samawati na jingine la kijani kibichi na michirizi ya rangi ya chungwa yote yakiwa na muundo wa kisasa. Majengo marefu na taa za barabarani zinaweza kuonekana kupitia vioo kuashiria kuwa ni jioni au usiku.

Mwanaume anasafisha gari jekundu ambalo linaonekana kuwa limefunguliwa au kutengenezwa, anatumia bomba la maji yenye shinikizo kuu kubwa kusafisha ndani ya gari, huko akimwaga maji mengi, gari inaonekana kutokuwa na milango ya mbele na li mekuwa likitengenezwa, mandhali ya nyuma linaunyosha mazingira ya karakana au eneo la wazi la ukarabati wa magari.

Gari kubwa limeegeshwa kwenye eneo la changarawe. Gari lina rangi ya kijivu nyeusi na linaonekana kuwa safi. Mlango wa chuma wenye rangi ya samawati wenye muundo wa kipekee unaonekana nyuma. Kwa upande wa kushoto kuna mlango mwingine wa rangi nyekundu na nyeusi unaonyesha mandha ya nyumba au bustani.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa barabarani. Lori hilo limebeba magari kadhaa ikiwemo pick -up moja nyeusi juu ya gari nyingine la kifahari chini. Barabara inaonekana kuwa na mstari ya rangi nyeupe na kuna magari mengine madogo yakionekana kwa mbali. Anga linaonekana kuwa na mawingu na kuna mwanga hafifu wa jua upande wa kushoto.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume, wamesimama nyuma ya dawati la mapokezi. Wanaonekana kuwa ndani ya jengo lenye madirisha makubwa .Chumba ya maonyesho ya gari kwani gari linaonekana kwa mbali nyuma yao.

Ndani ya gari kubwa likitazamwa kutoka nyuma. Viti vya nyuma vimekunjwa au kuondolewa vikitoa nafasi kubwa ya mizigo. Viti vya mbele na usukani vinaonekana mbali. Gari linaonekana kuwa katika hali ya zamani huku kukiwa na uchakavu wa kawaida.

Chumba kikubwa cha maonyesho ya magari, chenye magari mengi mapya yaliyopangwa kwa kuvutia. Magari hayo ni ya aina mbalimbali na rangi tofauti yakionyesha bidhaa za kisasa. Kuna counter za mapokezi na viti kwa ajili ya wateja, zikionyesha mazingira rasmi ya biashara. Sakafu inaonekana kung'aa, ikiongeza mvuto wa jumla wa duka hili.

Eneo kubwa la wazi lenye nyasi ndefu. Baadhi yake zimekauka kidogo. Kuna miti mingi mirefu hasaa aina ya misonobari iliyotawanyika nyuma na pande za picha. Anga linaonekana kuwa wazi na jua kali ikionyesha ni mchana. Magari kadhaa ya aina tofauti yameegeshwa kwenye nyasi.

Sehemu ya ndani ya gari hasa viti vya nyuma na sehemu ya abiria. Viti vimefunikwa na vitambaa vya rangi ya kijivu nyepesi vikionyesha kuwa viko katika hali safi. Ukanda wa kitu unaonekana kizuri ukiwa tayari kutumika kwa usalama wa abiria. Kwa mbali kupitia dirisha la gari magari mengine yanaonekana yakiwa yameegeshwa au kupita barabarani ikionyesha kuwa gari hili lipo nje.

Gari dogo la rangi nyeusi aina ya Hatchback limeegeshwa kwenye eneo lenye vigae , gari hili lina nambari zenye usajiri wa Kenya , nyuma ya gari hilo kuna lori dogo la rangi nyekundu na magari mengine yaliyopo mbali kidogo . Kwa mbali kuna mabango makubwa ya matangazo ya majengo, anga ni ya bluu na kuna mawingu machache yakionyesha siku yenye jua.

Gari dogo la abiria, na rangi ya fedha, limeegeshwa kwenye njia ya udongo. Gari hili linaonekana kuwa imara. Juu ya upande wa abiria wa gari, kuna stika zinazoonyesha nembo na maandishi, ikiwezekana ya kampuni au shirika fulani. Nyuma ya gari kuna mandhari ya milima mikubwa yenye miundo ya miamba.

Eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mengi yaliyopangwa kwa safu. Magari yana rangi tofauti ikiwemo nyeupe, nyeusi, kijivu na nyekundu. Magari mengi yanaonekana kuwa mapya au katika hali nzuri ya ikiashiria kuwa labda ni eneo la kuuza magari au uwanja wa kuhifadhi. Kuna safu ndevu za magari zinazoelekea mbali zikijaza karibu eneo lote la picha. Picha inaonekana kuchukuliwa wakati wa mchana chini ya mwanga wa jua.

Sehemu ya ndani ya gari ikionyesha viti vya nyuma vilivyofunikwa kwa vitambaa vya rangi ya kijivu. Viti vimepangwa vizuri na vinaonekana vikiwa safi. Dirisha la nyuma linaonyesha sehemu ya nyuma ikiashiria kuwa gari liko nje. Chini ya viti kuna kizima moto chekundu kuashiria hatua za usalama. Gari linaonekana kuwa na nafasi ya kutosha kwa abiria.

Wanaume wawili wapo ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Mmoja, ambaye anaweza kuwa mteja, amevaa koti la buluu na suruali ya kijivu huku akionyesha tabasamu. Mwingine, ambaye anaweza kuwa muuzaji, amevaa suti ya kijivu na tai, akizungumza na mteja huyo huku akionyesha kitu kwa mkono wake. Nyuma yao kuna magari mengine yaliyoegeshwa ndani, na mazingira ya jengo yanaonyesha kuwa ni duka la kuuza magari.

Kundi la watu waliokusanyika katika eneo la wazi lililo na nyasi likiwa miti mirefu nyuma. Magari kadhaa yameegeshwa karibu na kundi hilo. Watu wengine wamekaa chini kwenye nyasi huku wengine wamesimama wakionyesha shuguli ya kijamii ya mkusanyiko wa nje. Mwanga wa jua unaonekana kuangaza eneo hilo kuashiria kuwa ni mchana.

Gari la kifahari likiwa na rangi ya kijivu buluu, limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Magari mengine yanaonekana yameegeshwa nyuma yake na kuna miti mirefu ya mieledi kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua na anga safi. Magurudumu ya gari yana muundo wa kuvutia na madirisha yake yamepakwa rangi nyeusi; yakionyesha gari la kisasa.

Gari ndogo la rangi ya kijivu limeegeshwa kwenye barabara yenye lami. Nyuma ya gari, kuna kituo cha mafuta na majengo mengine yanayoonekana kwa mbali. Anga ni safi na bluu, likionyesha hali ya hewa nzuri mpangilio wa picha unaonyesha gari liko tayari kutumika.

Mwanaume na mwanamke wote wanatabasamu wakiangalia gari jipya kwenye chumba cha maonyesho ya magari. Mwanaume amevalia suti ya kijivu na miwani na anaonekana akielekeza mwanamke kitu kwenye gari. Mwanamke amevalia sweta nyepesi ya kijivu na nyeupe akionyesha furaha. Mandhari ya nyuma yana magari mengine yaliyopangwa ikionyesha kuwa wako kwenye duka la magari.

Gari aina ya Toyota linaonekana likwa limeegeshwa nje. Gari lina rangi ya kijivu iliyokolea, na lina namba za usajili za Kenya. Muundo wa gari ni wa kifahari, na linaonekana kua imara. Gari limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na changarawe, likiwa na ukuta nyuma.

Gari kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa ya abiria. Lori hilo lina rangi ya machungwa na limebeba magari meupe, fedha na ya kijani kibichi. Nyuma ya lori kuna miti na eneo ya kijani kibichi likionyesha mazingira ya nje.

Gari aina ya Subaru ikiwa na rangi nyekundu iliyokolea. Gari hilo lina namba za usajili za Kenya na limeegeshwa kwenye eneo la lami au simiti. Magurudumu yake ni meusi na nyuma kuna ukuta wa matofali na uzio, ikionyesha mazingira ya kawaida ya maegesho. Gari linaonekana kuwa safi na katika hali nzuri.

Basi dogo jeupe lililoengeshwa nje ya jengo lenye usanifu wa kisasa na wa kipekee. Jengo lina kuta za rangi ya kijivu zilizopambwa na mistari nyekundu na kijani. Paa la jengo lina muundo wa mviringo na pana likitoa kivuli.

Gari jeupe limewekwa ndani ya chumba cha maonyesho. Gari limeegeshwa likionyesha upande wake wa kulia likionyesha muundo wake wa kisasa. Gari ya chumba cha maonyeshao ina taa nyingi zilizopanuliwa na muundo wa kipekee likionyesha mazingira ya anasa. Kuna nguzo nyeupe na madirisha makubwa yanayoakisi mwanga, zikionyesha nafasi wazi na angavu. Gari linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri likisubiri kununuliwa.

Gari lenye rangi la kijivu giza, limeegeshwa kwenye eneo lenye udongo. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri na lina namba za usajili za kenya. Nyuma yake kuna magari mengine mengi yameegeshwa yakiashiria kuwa ni eneo la maegesho ya magari au duka la magari. Kwa mbali kuna majengo ya gorofa, na ukuta wa matofali unaonekana ukiwa upande wa kushoto. Anga ni safi na kuna mwanga wa kutosha.

Mkusanyiko mkubwa wa shanga na vitu vya kitamaduni vilivyoning'inizwa kwenye muundo wa mbao na kwenye rafu. Kuna mikufu mirefu iliyotengenezwa kwa kombe za bahari zenye rangi nyeupe na nyeusi. Pia kuna shanga za rangi mbalimbali na mitindo tofauti zikiwemo zile za kiafrika zikionyesha ufundi wa mikono.

Soko kubwa la wazi lililofurika watu na bidhaa, likiwa na miavuli mingi ya rangi tofauti iliyosambaa kote. Kila mwavuli unafunika meza au eneo la mwuzaji likitoa kivuli kwa bidhaa kama matunda na mboga. Watuwengi wanaonekana wakitembea kati ya meza wakifanya ununuzi au kuuza. Kwa mbali kuna majengo makubwa ya soko, yanaweza kuwa sehemu nyingine ya soko hili kubwa.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi lililojaa bidha za sanaa za mikono hasa vikapu na sahani za mapambo zilizo fumu. Bidhaa hizi zinarangi mbalimbali na zimepangwa kwa umaridadi zikiashiria utamaduni na ufundi wa eneo hilo. Wanawake kadhaa wanaonekana wamekaa katikati ya bidhaa zao labda wakisubiri wateja au wakifanya kazi zao.

Duka dogo la soko la wazi likiwa limejaa bidhaa za urembo na vito vya mkono. Paa la duka limefunikwa kwa mabati na bidhaa nyingi zimening'inizwa kutoka kwenye mbao za paa. Kuna shanga, mikufu na vitu vingine vya mapambo vilivyopangwa vizuri, vikiashiria utamaduni au ufundi wa ndani.

Soko lenye shughuli nyingi lililo jaa matunda na mboga mbalimbali. Kuna minondo mikubwa ya nyanya nyekundu, viazi, karoti na vitunguu vilivyopangwa kwenye masanduku na mifuko. Pia kuna ndizi za kijani kibichi zilizo ninginizwa juu na bidhaa nyingine, kama vile tangawizi na kitunguu saumu. Zilizowekwa kwenye vikapu vya asili.

Soko la wazi lenye maduka madogo yaliyojengwa kwa mabati na mbao yamejipanga barabara chafu ya udongo. Kwenye maduka hayo kuna matunda na mboga mbalimbali zilizopangwa vizuri zikingoja wateja. Nyuma ya soko jengo refu la kisasa linaonekana likisimama imara likitofautiana na mazingira ya soko.

Soko la wazi lililojaa matunda na mboga mbalimbali. Kuna rundo la viazi kwenye sanduku la mbele na karoti zikiwa kwenye mfuko mkbwa wa plastiki. Nyanya, piliilihoho na vitu vingine vya kijani kibichi vimepangwa kwenye meza. Juu, rundo la ndizi za manjano zimening'inizwa na mteja anaonekana akipita karibu.

Soko lenye shughuli nyingi likiwa limejaa milima ya matunda mengi na mboga mbalimbali. Bidha hizo zimewekwa kwenye vikapu vikubwa au vyombo vikiwavimepangwa kwa aina na rangi. rangi anavu kama vile nyekundu, kijani na chungwa linatawala eneo hilo vikionyesha wingi wa mazao.

Duka la sanaa au soko la ufundilililojaa picha za kuchora zenye rangi na mada za kiafrika. Kwenye kuta na kwenye meza kuna picha nyingi zinazoonyesha wanawake wa kiafrika, wanyama kama simba na tembo na mandhari ya kijiji. Baadhi ya picha zimepakwa rangi nzito na za kuvutia macho huku zingine zikiwa nyeusi na nyeupe.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi labda soko la mboga au matunda. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kati ya meza ndefu zilizojaa mboga za kijani kibichi. Wafanyi biashara wanasimamia bidhaa zao na wateja wanachagua wanachoitaji. Eneo hilo linaonekana kuwa na paa la muda lililotegenezwa kwa turubali nyeusi ili kutoa kivuli.

Ni ndani ya sokoni ikionyesha mwanamke mfanya biashara amesimama nyuma ya rundo la karoti. Amevaa aproni yenye miraba na anaonekana kumwangalia mpiga picha, akionyesha uzoefu wake katika mazingira ya soko. Kando yake kuna rundo la ndizi na magunia ya mboga nyingine, yakionyesha wingi wa mazao yanayouzwa. Nyuma yake vibanda vingine vya soko na watu wengine wanaoonekana, wakionyesha shughuli nyingi za soko.

Soko lenye shughuli nyingi pengine la bidhaa za sanaa na ufundi. Kuna watu wengi wakitembea katikati ya vibanda vilivyojaa bidhaa mbalimbali. Katika sehemu ya mbele ya picha kuna wanawake wawili wamekaa chini wakiuza shanga na mapambo mengine. Watu wengine wanaonekana wakichunguza bidhaa na baadhi yao wamebeba mifuko au vikapu. Paa la soko limefunikwa na turubai ya buluu ikitoa kivuli kwa wafanyabiashara na wateja.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi kando ya barabara likiwa na vibanda vingi vilivyofunikwa kwa mabati na vitambaa. Kuna watu wengi wanatembea na magari yanapita barabarani. Kibao kikubwa cha matangazo kinaonekana wazi kushoto na anga lina mawingu meusi. Huu unaonekana kuwa mfano wa soko la wazi la mjini.

Eneo la biashara la nje labda soko au kando ya barabara lenye wauzaji na bidhaa. Mwanamke mmoja amekaa karibu na meza yenye chupa za asali na maji. Kuna vyombo mbalimbali vya plastiki vya rangi tofauti kama vile ndoo, madumu ya maji na vyombo vingine. Kibao cha Family Bank Agent kinaonekana mbali kikionyesha uwepo wa huduma za kifedha.

Rafu zilizojaa bidhaa za sanaa za kiafrika zilizochonwa kwa mikono. Kuna sanamu nyingi za wanyama pori kama twiga, tembo punda milia na kifaru, pamoja na sanamu za watu waliovaa nguo za kitamaduni. Rangi za kahawia, nyeusi na nyekundu , zinatawala kwenye kazi hizi za sanaa. Bidhaa hizi zinaonyesha utamaduni na ufundi wa kiafrika , na huenda zikauzwa katika soko kienyeji au katika duka la zawadi.

Njia ndefu iliyo wazi ndani ya soko ikiwa na bidhaa mbalimbali za kitamaduni na za sanaa zilizopangwa pande zote mbili. Upande wa kushoto na kulia kuna bidhaa kama vile mikoba, sanamu za wanyama na nguo zilizoundwa kwa mitindo ya kiafrika. Watu wachache wanaonekana wakitembea katikati ya soko wakionyesha shughuli za kawaida za ununuzi.

Duka dogo la matunda na mboga ndizi nyingi zikiwemo zilizoiva na mbichi zimening'inizwa kutoka kwenye dari kwa kutumia kamba , chini ya ndizi hizo kuna rundo la nyanya nyekundu na mboga nyingine kwenye vikapu . Juu kulia kisu kimefungwa kwenye mti pengine kwa matumizi ya kukata bidhaa, picha inatoa taswira ya soko la kawaida la eneo hilo.

Soko lenye shughuli nyingi katika mazingira ya mjini kando ya njia kuu ya udongo kuna vibanda vingi vilivyo funikwa vikiuza matunda na mboga mbalimbali watu wanaonekana wakitembea katikati ya vibanda wakifanya ununuzi na wakielekea sehemu nyingine. Nyuma ya soko majengo marefu ya gorofa yanaonekana yakiongeza taswira ya jiji.

Eneo la kuuza maua kando ya barabara au katika soko. Kuna maua mengi aina mbalimbali na rangi tofauti zikiuzwa. Maua yamepangwa kwa wingi kwenye ndoo na mabesheni yakiwemo waridi, nyekundu, nyeupe, njano na maua mengine ya rangi mchanganyiko. Baadhi ya maua yamefungwa kwenye karatasi.

Soko la ndani lina bidhaa mbalimbali za matunda na mboga. Kuna vibanda kadhaa vilivyopangwa vizuri vikiuza vitunguu, viazi, nyanya, karoti, na mboga nyingine. Wafanya biashara na wateja wanaonekana wakishughulika kwenye vibanda. Sakafu ya soko inaonekana kuwa halisi, na nguzo za machungwa na nyeupe. Zinaonekana kusaidia muundo wa jengo. Mwanga hafifu unashiria kuwa soko linaweza kuwa limefunikwa.

Soko lenye shughuli nyingi lililofunikwa likiwa na bidhaa mbalimbali za kuuzwa. Kuna safu za matunda na mboka zilizopangwa vizuri kwenye meza za mbao ikiwemo rundo kubwa la ndizi. Watu kadhaaa waanaonekana wakitembea kati ya vibanda wakifanya biashara na wauzaji. Jua linachuja kupitia paa lililofunikwa kwa tarubai, likitoa mwanga hafifu ya soko.

Duka la mayai likiwa limejaa trei za mayai zilizopangwa kwenye rafu. Trei hizo zina rangi mbali mbali, zikiongeza mvuto kwenye mpangilio. Mayai mengi yamepangwa kwa uangalifu, yakionyesha biashara kubwa ya mayai. Duka linaonekana kua na vifaa rahisi na vya kutosha kwa ajili ya kuhifadhi na kuuza mayai.

Bidhaa za shamabani zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa zikijumuisha viazi, karoti na pilipili hoho. Viazi vimejaza ndoo kadhaa nyeupe na ya manjano zikiashiria uwingi wa mazao. Karoti ndefu za rangi za chungwa zimepangwa kwa utaratibu kwenye meza zikiwa pamoja na pilipili hoho za kijani kibichi. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa safi na zimetayarishwa kwa ajili ya soko la ndani au duka la mboga.

Duka dogo la rejareja au kibanda kidogo kinachouza bidhaa za mikono na mapambo. Kwenye meza ya mbao kuna vitu mbalimbali vilivyotengenezwa kwa shanga na vifaa vingine, vikionyesha ufundi wa kipekee. Nyuma ya meza kuna kuta zimetundikwa mifuko mbalimbali, vikapu na mapambo vingine vikionyesha utofauti wa bidhaa zinazouzwa.

Duka au soko la bidhaa za nyumbani, hasa vyombo vya jikoni na plastiki zikiwa zimepangwa kwa wingi. Kwa upande wa kushoto, kuna chungu na vyombo vya chuma vikiwa vimerundikwa juu ya meza au rafu. Karibu navyo kuna chupa za plastiki zenye rangi mbalimbali labda vibuyu vya maji au vyombo vingine vya kuhifadhia.

Soko kubwa au duka la zawadi lililo jaa bidhaa za kitamaduni na sanaa. Kuna nguo zilizotundikwa mapambo na sanamu za mbao zilizochongwa vikionyesha utamaduni wa kiafrika. Nafasi hiyo inaonekana kuwa na mwangaza hafifu ikionyesha wingi wa bidhaa zinazouzwa. Bidhaa nyingi ni za rangi mbali mbali na zinavutia.

Kiasi kikubwa cha maboga na matango yaliyopangwa. Juu kuna maboga makubwa yenye rangi tofauti, baadhi yakiwa ya kijani kibichi na mengine ya njano na machungwa. Chini kuna rundo la matango marefu yenye rangi ya kahawia nyepesi. Hii inaweza kuwa soko la mboga, shamba au ghala la kuhifadhia mazao.

Wingi wa mboga na matunda mbali mbali yaliyopangwa kwa kuvutia katika soko. Kuna chungu kikubwa cha nyanya nyekundu zilizokomaa na pilipili hoho zenye rangi ya kijani na njano. Mboga nyingine zinazoonekana ni pamoja na vitunguu, limau, bamia na batango. Katikati ya mboga kuna kikapu kidogo cha bluu chenye ndengu au mbaazi. Rangi mbali mbali za mboga hizi zinatoa mwonekano mzuri na wa kuvutia.

Soko lenye shughuli nyingi lililojaa rundo kubwa na matikiti maji. Kuna matikiti maji mengi yaliyopangwa mengine yakiwa yamekatwa kuonyesha nyama yao mekundu ya ndani. Watu wachache wanaonekana wakiuza au kununua bidhaa hizo. Nyuma ya rundo la matikiti maji kuna malori na vibanda vya soko vyenye miavuli.

Rundo la nguo zisizopangwa vizuri zikiwa zimetupwa chini au kwenye meza. Nguo izi zina mitindo mbalimbali ikiwemo zenye maua na nukta. Kwa nyuma, kuna rafu zilizojaa nguo zilizoning'inia, zikionyesha kuwa ni duka la nguo. Kuna mti wa mbao unaopita katikati ya nguo labda kama msaada wa paa au sehemu ya muundo wa nyumba.

Soko lenye shughuli nyingi labda soko la ufundi au la bidhaa za kitalii. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye vituo mbalimbali. Bidhaa hizo ni pamoja na vichwa, sanamu za mbao na nguo zenye rangi mbalimbali. Paa la soko linaonekana kufunikwa na turubai ya rangi ya bluu.

Soko la matunda lenye shughuli nyingi. Wanawake wawili wako mbele ya vibanda vyao vya kuuza matunda. Mwanamke aliye upande wa kushoto amevaa koti la jeans na barakoa akipanga matunda huku yule aliyeupande wa kulia amevaa rinda jeupe na jekundu lenye mistari na anaonekana akipanga au kuchagua matunda. Kuna rundo kubwa la tufaha, machungwa na matunda mengine yaliopangwa vizuri kwenye meza za kuuza.

Safu ya nyumba za kisasa zilizojengwa nyuma ya ukuta mrefu wa mawe. Nyumba hizi zina mitindo tofauti ya kusanifu na rangi za nje, na baadhi zinaonekana kuwa na mifumo ya nishati ya jua. Mbele ya nyumba hizo kuna eneo kubwa la ardhi kavu lililofunikwa na nyasi za rangi ya kahawia ikionyesha kuwa ni msimu wa kiangazi au ardhi haijatumika kwa kilimo.

Maandari ya mjini ikionyesha majengo mbali mbali jini ya angaa ya mawingu. Kushoto na kulia kuna majengo marefu huku lile la kulia likiwa jeupe na la kisasa zaidi, katikati kuna jengo rangi ya kijani kibichi enye madirisha enye miraba ikionyesha usanifu wa kipekee. Kuna nyaya na mapomba yanaoningi'nia hewani pomaja na nguzo za taa ikionyesha miundobinu ya jijini

Jengo kubwa la gorofa lililojengwa kwa mawe ya rangi ya kijivu na nguzo za rangi ya machungwa ambalo bado linaonekana kuwa katika ujenzi au limekamilika hivi karibuni. Juu ya jengo kuna paa na mabati na kuna maandishi yanayosomeka. Mbele ya jengo kuna uzio wa mawe na ardhi kavu yenye nyasi ikionyesha mazingira ya nusu mjini au yasioendelezwa kikamilifu. Anga linaonekana safi na samawati.

Nyumba nzuri ya kifamilia iliyojengwa kwa matofali mekundu na paa nyekundu. Ina dirisha kubwa lenye umbo la upinde na mlango ya vioo, ikionyesha muundo wa kisasa. Kuna bustani ya nyasi iliyokatwa vizuri mbele ya nyumba na njia ya matofali inaelekea mlangoni. Nyumba inazungukwa na uzio wa miti na anga lina mawingu meupe meupe, ikionyesha siku nzuri ya jua.

Jengo refu la kisasa linaloonekana kuwa jengo la biashara au makaazi. Jengo lina ghorofa kadhaa na lina madirisha makubwa na vioo yanayoakisi anga. Rangi kuu za jengo ni njano na kijivu zikiipa sura yakisasa na yakuvutia. Anga la samawati lenye mawingu machache linaonekana wazi juu ya jengo.

Mandhari ya mazingira ya nje, yenye anga ya samawati iliyojaa mawingu meupe machache. Katikati ya picha kuna mnara mrefu wa mawasiliano, uliopakwa rangi nyekundu na nyeupe ukisimama wima. Chini ya mnara na upande wa kulia, kuna nyumba kadhaa zenye paa za rangi ya udongo, na kuna kuta za rangi isiyokolea. Kushoto na kulia kwa picha kuna eneo lenye nyasi.

Majengo marefu mawili yanayochomoza angani, chini ya anga la samawati lenye mawingu meupe. Jengo la kushoto lina muundo wa kisasa na linaonekana kuwa limekamilika likiwa na antenna nyingi juu yake. Jengo la kulia linaonekana kama linaendelea kujengwa au lina muundo tofauti na vilevile lina antenna ndefu juu yake. Sehemu ya chini ya picha inaonyesha miti mingi ya kijani kibichi ikionyesha mazingira yenye mimea.

Nyumba ya kisasa ya kifahari yenye ghorofa mbili iliyojengwa kwa mtindo wa kisasa. Nyumba ina kuta za rangi ya kahawia nyepesi na madirisha makubwa mengi yanayotoa mwanga wa kutosha ndani. Kuna bustani iliyokatwa vizuri na njia ya kuingia iliyotengenezwa kwa vigae vya rangi ya udongo inayoongoza hadi mlango kuu.

Nyumba kubwa ya kifahari yenye gorofa kadhaa ikiwa na rangi ya manjano na kuta za mawe. Nyumba imezungukwa na bustani kubwa na iliyotunzwa vizuri yenye nyasi fupi na miti mirefu. Kuna trampoline upande wa kushoto wa bustani na taa ya bustani katikati, ikionyesha mazingira ya kupendeza.

Sebule kubwa yenye sakafu ya mbao inayong'aa na madirisha makubwa yanayoangalia nje. Kuna balbu za taa za kipekee zikining'inia kutoka kwenye dari. Chumba kinaonekana kuwa tupu kikionyesha labda ni nyumba mpya au iliyopangwa kukodishwa.

Majengo mawili marefu yaliyo karibu na kila moja chini ya anga la mawingu. Jengo lilo upande wa kulia lina kuta nyeupe na madirisha mengi ya buluu na linonekana kuwa jipya au limerekebishwa. Jengo lilo upande wa kushoto lina rangi ya kijani kibichi njano na linaonekana kuwa la zamani zaidi lilikwa na maandishi makubwa meupe.

Jengo refu la makazi au ofisi likiwa na ghorofa nyingi na madirisha mengi ya buluu yanayoakisi. Jengo hili lina rangi la kahawia machungwa. Juu ya jengo kuna miundo mbalimbali kama vile antena na matangi ya maji na anga ni mawingu kidogo.

Jengo refu la ghorofa likiwa na ishara ya kuuzwa. Juu ya jengo hilo, kuna mnara mrefu wa mawasiliano wenye umbo la duara. Anga ni buluu na mawingu machache, yakiashiria siku ya jua. Picha inaonyesha maendeleo ya mali isiyohamishika katika eneo la mjini.

Jengo la ghorofa lenye maduka na biashara mbalimbali chini yake, liko katika eneo la mjini, kutokana na namba za simu na aina ya majengo. Ghorofa ya chini ya jengo imejaa maduka na biashara mbalimbali, zikiwa na mabango yanayotangaza huduma zao.

Jengo la gorofa nyingi linaloitwa Connaught Apartments. Linaonekana kuwa jengo la matofali na linaonekana kutuzwa vizuri. Mbele ya jengo kuna lango la chuma la kijani na kuna bango kwenye lango linalotoa habri kuhusu gorofa hizo.

Safu ya nyumba za kisasa zinazoonekana kuwa za kifahari zikiwa zimejengwa kwa usanii wa kisasa wenye rangi nyeupe na kijivu. Barabara iliyotengenezwa kwa vigae vya pevi inapita katikati ya nyumba hizo ikiongoza kuelekea mbele. Baadhi ya magari yameegeshwa chini ya maegesho yenye paa huku mimea ya kijani kibichi ikiongeza uzuri wa mazingira. Anga ni buluu safi ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Nyumba ya kifarahi yenye ghorofa mbili iliyopakwa ranyi ya manjano iliyokoza na blue iliyokolea. Kuna paa la vigae na madirisha nyeusi. Mbele ya nyumba kuna sehemu ya kuegesha magari mmoja ikiwa na gari lililofunikwa na jingine na gari lisilofunikwa.

Barabara kuu yenye miundo mbalimbli ya majengo. Upande wa kushoto kuna jengo la ghorofa nyingi ambalo bado linajengwa. Katikati kuna jengo jingine refu la kisasa linaloonekana kuwa tayari limekamilika na linaweza kuwa ya biashara au makazi. Mbele ya majengo hayo kuna vibanda vya biashara vilivyojengwa kwa mbao na mabati.

Eneo la makazi yenye nyumba kadhaa zilizojengwa vizuri. Nyumba hizo zimezungukwa na kuta ndefu za mawe zikionyesha usalama na faraga. Mbele la nyumba kuna eneo kubwa la ardhi kavu zenye nyasi zilizokauka ikionyesha kuwa huenda ni wakati wa kiangazi. Anga lina mawingu meupe na buluu likionyesha hali ya hewa tulivu. Eneo hili linaweza kuwa katika viunga vya maji, ikiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya maendeleo ya baadaye.

Nyumba ya ghorofa mbili yenye rangi ya kahawia na manjano . Una ua mkubwa wa zege mbele ya nyumba, unaoongoza kwenye lango jeusi lenye muundo wa kisasa. Maua na mimea mbali mbali ya kijani kibichi yamepandwa kando ya ukuta, yakiongeza uzuri wa nyumba, mwangaza wa jua unaonyesha kuwa ni siku yenye jua kali na anga ya buluu likionyesha mazingira mazuri na ya kupendeza ya makazi.

Jengo hili la kifahari ambalo sehemu nyingi imeweza kupakwa rangi ya kijivu, ninaona vioo vimeweza kutengenezwa vizuri, maua yamewezwa kupandwa, Inakaa vizuri na kuna miti kadhaa pia hapo kando ambayo yanweza fanya mandhari kuwa ya kuvutia sana.

Nyumba za kisasa za makazi zenye muundo ya kuvutia na rangi ya kijivu na nyeupe. Nyumba hizi zina madirisha makubwa zikipendezesha mandhari. Sehemu ya mbele ina barabara ya lami na bustani ndogo iliyopambwa vizuri; ikionyesha mazingira safi na ya kisasa. Kando ya barabara kuna baiskeli iliyosimama ikiongeza uhai kwenye picha.

Eneo la wazi lenye udongo mwingi uliokusanywa. Nyuma kuna majengo kadhaa yanayoendelea kujengwa au yaliyokamilika, yaliyozungukwa na kuta za mawe. Anga ni buluu safi na mawingu machache ikionyesha hali ya hewa nzuri. Eneo hili linaonekana kuwa katika mazingira ya ukuaji wa miji.

Uwanja wa nyuma wa nyumba ukiwa na sehemu ya nyasi na udongo. Kuna matangi makubwa meusi ya kuhifadhi maji yaliyowekwa karibu na ukuta. Mimea kadhaa kidogo mti wa paipai unaonekana ukikua shambani. Nyumba zenye ghorofa na paa za vigae zinaonekana nyuma zikionyesha eneo ya makazi.

Jengo refu na la kisasa ya ghorofa likonyesha usanifu wa kisasa wa mijini, jengo hilo lina rangi nyeupe na madirisha ya buluu. Juu ya jengo jina linaonekana wazi likionyesha kuwa ni jengo la makazi au ofisi. Nyaya za umeme zinaonekana ziki pita mbele ya jengo zikionyesha miundo mbinu iliyopo katika eneo lilo.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa na madirisha makubwa yanayoakisi anga. Kuna alama ya kupangisha chini ya jengo ikionyesha kuwa vyumba au ofisi zinapatikana kwa ajili ya kukodishwa. Anga lina mawingu meupe na buluu likipaa picha muonekano mzuri.

Jengo jipya la ghorofa nyingi ambalo bado lipo kwenye ujenzi likiwa na rangi ya buluu isiyokolea. Jengo hili lina madirisha yasiyokamilika likionyesha maendeleo ya ujenzi. Mbele ya jengo kuna ukuta ma matofali ambao unaonekana kutenganganisha eneo la ujenzi na majengo mengine madogo yenye paa za kahawia.

Mandhari ya makazi yenye nyumba za kizazi kipya, zenye paa za rangi ya udongo, zikiwa zimejengwa mbali kidogo na barabara kuu ya lami. Mbele ya nyumba hizo, kuna maeneo ya wazi yenye nyasi na mchanga, yanayoashiria viwanja vya ujenzi au nafasi zisizojengwa. Kushoto, kuna miundombinu ya umeme, ikiwa ni pamoja na nguzo na nyaya. Kuelekea kulia, kuna jengo kubwa linalofanana na halijakamilika.

Jengo refu la ghorofa ambalo linaonekana kuwa makazi ya ofisi na limeandikwa jina juu yake. Jengo lina mchanganyiko wa kuta za rangi ya kijivu na vipande vya rangi ya dhahabu au manjano. Sehemu kubwa ya jengo ina madirisha ya vioo vinavyo akisi anga, ikionyesha muundo wa kisasa. Picha imechukuliwa kutoka pembeni ya chini ikitoa taswira ya ukubwa na urefu wa jengo hili.

Jengo la biashara linalojulikana kama China Square. Jengo hilo linaonekana kuwa la kisasa na lina mapambo ya rangi mbalimbali kwenye kuta zake. Anga ni buluu isiyo na mawingu ikionyesha siku yenye jua kazi. Eneo la nje linaonekana kuwa pana na safi.

Sehemu ya bidhaa za kuoka katika duka kubwa. Kuna vitrini refu vya vioo vilivyojaa aina mbalimbali za mikate, keki na bidhaa nyingine za kuoka. Watu wawili wanaonekana wakiangalia bidhaa zilizopo kwenye vitrini na mfanyikazi wa duka anaonekana nyuma. Sehemu hii inaonekana kuwa safi na imejaa bidhaa zinazovutia.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa, lenye jirafu ndefu za kioo zilizojazwa bidhaa zilizogandishwa kama vile nyama. Njia kati ya jirafu ni pana na safi na rafu za bidhaa zingine zinaonekana kwa mbali. Kuna mabango yanayoonyesha hatua ya kuzuia COVID-19 na huduma za kuagiza bidhaa kupitia teknolojia, ikionyesha duka hizi zinazingatia afya ya kiteknolojia.

Duka kubwa la kisasa lenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Mwanamke anaonekana akisukuma toroli la ununuzi akiptia kwenye njia iliyojazwa bidhaa zilizopangwa vizuri. Taa za juu zinatoa mwanga mwingi zikifanya bidhaa zionekana wazi na za kuvutia.

Ndani ya duka la kisasa kuna sehemu mbalilmbali ikiwemo ile ya bidhaa za maziwa, matunda na mboga na sehemu ya kuoka mikate au keki. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu na jirafu za vioo. Na taa zinazoning'inia kutoka dari zinatoa mwanga wa kutosha. Muundo wa duka unaonekana wa kisasa na wenye kuvutia, ukionyesha wingi wa bidhaa zinazopatikana.

Sehemu ya jirafu ya bidhaa za maziwa ndani ya duka kubwa. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali za maziwa kama vile mtindi, maziwa ya pakiti na jibini. Bidhaa zimepangwa vizuri na kuna lebo za bei chini ya kila rafu. Rafu zinang'aa na taa zinazotoa mwanga wa kutosha kuangazia bidhaa.

Sehemu ya malipo ya kujihudumia ndani ya duka kubwa. Kuna mashine kadhaa za malipo ya kujihudumia zilizopangwa kwa safu, kila moja ikiwa na skrini yake na simu ya kulipa. Rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali zinaonekana nyuma ya mashine za malipo, zikionyesha bidhaa zinazouzwa dukani.

Sehemu ya duka kubwa la kuuza vinywaji vikali labda ndani ya duka kubwa. Juu ya mlango wa kuingia kwenye sehemu hiyo kuna bango kubwa jeusi lenye maandishi meupe yanayong'aa. Pembeni ya maandishi hayo kuna picha ya glasi ya mvinyo. Juu ya bango hilo kuna mapambo ya mapipa ya mbao yaliyopangwa yakiongeza mvuto wa kipekee unaohusiana na vinywaji.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa, inaonekana kama sehemu ya mboga na matunda. Mbele katikati kuna sehemu kubwa iliyopangwa, kwa ajili ya kuonyesha mboga za majani. Mboga hizi zimepangwa kwa wingi na zinaonekana kuwa safi. Kushoto kuna rafu zilizojaa letusi na mboga nyingine za kijani. Juu kuna bango ya maelezo.

Ndani ya duka kubwa au duka la jumla, rafu ndefu zimejaa bithaa mbalimbali zikiwemo sabuni, vinywaji na bithaa nyingine za nyumbani, njia kati ya rafu ni pana na safi, mwangaza unatoka juu ukionyesha mpangilio mzuri wa bithaa.

Sehemu ya duka kubwa la rejareja au duka la vifaa vya vyumbani. Njia ndefu imepambwa kwa rafu ndefu nyeupe zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kulia, rafu zimejaa vifaa vya umeme vya jikoni na nyumbani. Baadhi ya vifaa vipo kwenye masanduku yao asili.

Ndani ya duka la jumla lililo jaa bidhaa mbalimbali za jikoni na nyumbani. Rafu ndefu zimejaa vyombo vya kupika kama vile sufuria ,bakuli na sahani zikiwa zimepangwa vizuri. Taa nyingi za dari zinaangazia eneo lote la duka zikifanya bidhaa zionekane wazi. Njia ya kati ya rafu ni pana ikiruhusu wateja kutembea kwa urahisi.

Rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vinyago jezo na bidhaa vingine. Rafu hizo ni nyeupe na zimepangwa vizuri zikionyesha mpangilio wa duka kubwa. Kuna magari ya ununuzi na ishara za bei zikining'inia juu. Duka linaonekana kuwa safi na lenye mwangaza mzuri.

Jengo kubwa la biashara lenye maduka mbalimbali likiwemo quickmart supermarket na baus optical Duka la quickmart linaonekana wazi, pia, kuna magari yaliopaki mbele ya maduka na watu wakiingia, na kutoka, ikionyesha shughuli nyingi za kibiashara.

Ndani ya duka kubwa la rejareja, labda duka kuu au duka la jumla lenye bidhaa mbalimbali zilzizopangwa kwenye rafu na stendi. Sehemu ya mbele ina vidude yaliyovalia nguo za ndani na kuna miti midogo ya krismasi ikionyesha msimu wa likizo au mauzo.

Duka kubwa la kuuza bidhaa mbali mbali. Rafu nyingi zimejaa bidhaa tofauti, zikiwemo za chakula na vipodozi. Bidhaa hizo zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu na kuunda njia pana kati ya safu za bidhaa. Kuna ishara ya kuelekeza wateja zikionyeshana sehemu tofauti za bidhaa. Taa za dari zinaangaza eneo lote la duka likionekana safi na kupangika.

Sehemu ya duka kubwa la kuuza bidhaa za wanyama hasa chakula cha mbwa. Rafu zimejaa mifuko mbalimbali ya chakula cha mbwa, ikiwa na chapa tofauti na ukubwa tofauti. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yaliyopangika, ikionyesha duka kubwa na la kisasa la rejareja.

Ndani ya duka la jumla, lenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna rafu zenye chipsi na vitafunio vingine, huku upande wa kulia, kuna vinywaji na bidhaa za maziwa. Taa za dari zimepanga mstari zikionyesha bidhaa zote waziwazi. Njia ya kati ya rafu ni pana, ikionyesha nafasi ya kutosha kwa wateja. Duka linaonekana kuwa la kisasa na limepangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa la kisasa lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri, kuna sehemu maalum ya bidhaa kama vile mikate na keki nafaka na maziwa. Rafu zimejaa mikate iliyo fungwa vizuri ikionyesha uteuzi mpana wa bidhaa za kuoga.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa na mkusanyiko mkubwa wa mikate iliyopakiwa. Mikate hiyo imepangwa kwa uangalifu kwenye kaunta au rafu za chini zikiwa zimefunikwa kwa plastiki. Nyuma ya mikate kuna rafu zilizojaa bidhaa zingine za duka kama vile chupa za sosi na bidhaa ya maziwa. Duka linaonekana kuwa na mwanga mzuri huku taa za kuning'inia zikitoa mwanga wa kutosha.

Ndani ya duka kubwa ambapo bidhaa zimepangwa kwa rafu na maonyesho maalum. Bidhaa nyingi zinaonekana kuwa katika matoleo maalum na mabango mekundu yametundikwa juu ya rafu. Kuna mafuta ya kupika yaliyopangwa kwa uwingi katika chupa za njano na mifuko mikubwa ya mchele upande wa kulia. Duka linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri likisisitiza matoleo maalum kwa wateja.

Duka au sehemu ya rejareja inayouza bidhaa kwa wingi. Juu kabisa kuna mirija mirefu ya plastiki iliyojaa aina mbalimbali za karanga, mbegu na nafaka ambazo zimepangwa kwa mstari. Chini ya kila mirija kuna kifaa cha kutoa bidhaa. Mkono wa mtu unaonekana upande wa kushoto ukijaribu kutumia kifaa mojawapo.

Njia ndefu na pana ndani ya duka kubwa likiwa na rafu zilizojazwa bidhaa pande zote mbili. Mtu mmoja anaonekana akitembea katikati ya njia hiyo akionyesha utulivu na nafasi ya kutosha ya kutembea . Kwenye upande wa kulia mbele, kuna rundo la vikapu vikubwa vilivyotengenezwa kwa ukili ikiashiria bidhaa zinapatikana dukani. Taa za juu zinatoa mwangaza wa kutosha.

Ndani ya duka la viatu ambapo kuna rafu nyingi zilizojaa aina tofauti za viatu, ikiwemo sandali za rangi mbalimbali, viatu vya kike vya kufungwa, na buti. Baadhi ya viatu vimeonyeshwa kwenye steji maalum, huku lebo za bei zikionekana.